Watu wanne, wakike wawili na wanaume wawili wamesimama wakiwa wameshika bendera katika eneo la benki, wamevaa raba.

Wafanyakazi wengi wakike na wakiume wakiwa wamevaa suti wamesimama nje ya benki inayotoa huduma ya pesa.

Jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha la benki, ndani kuna mpangilio mzuri wa viti na meza, kuna watu wakiwa wamekaa wakihitaji huduma mbalimbali za kifedha.

Nyumba kubwa, yenye mwanga wa kutosha, ya benki inayotoa huduma za kifedha, ikiwa na sehemu tatu. Huku watu wakiwa wamekaa kwenye viti, wakiwa wanapatiwa huduma mbalimbali za kifedha.

Chumba chenye mwanga wa kutosha huku kikiwa kina vinywaji mbalimbali vyenye vileo vilivyopangiliwa vizuri kwenye shelfu na vingine juu ya meza kwa kuvutia wateja. Eneo hilo watu huenda kwa ajili ya starehe pamoja na kuburudika.

Watu wengi wakiwa sehemu yenye mwanga wa kutosha, wakistarehe wakiwa wanapata vinywaji vyenye vileo, kama bia na K-vant, wakiwa wanaburudika.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, kinachotumika kuuza vinywaji vyenye vileo vilivyopangwa vizuri kwenye shelfu, zinavutiwa wateja. Huku kuna watu wengi wakipata burudani na kustarehe, wakiwa wanapata kinywaji.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha cha kuuza vinywaji mbalimbali venye vileo vilivyopangiliwa vizuri kwenye shelfu na vina vutia wateja, kuna mwanaume mmoja akiwa anamimina kinywaji kwenye glasi.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kuna vinywaji vya aina mbalimbali vilivyopangwa kwenye kabati ni sehemu ya starehe ambapo watu huenda kuburudika

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha cha kufanya biashara ya kuuza magari, huku yenye rangi nyeusi yakiwa yamepangwa vizuri na yanavutia wateja.

Nyumba kubwa sana yenye mwanga wa kutosha inayofanya biashara ya kuuza magari, yaliyopangiliwa vizuri kwa mstari na yanavutia wateja.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha cha kufanya biashara ya kuuza magari huku yakiwa yamepangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha cha kufanya biashara ya kuuza magari yenye rangi tofautitofauti, yaliyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Sehemu kubwa ya wazi ya kufanya biashara ya kuuza magari, huku yakiwa yamepangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja, yakiwa ndani ya uzio. Pembeni kuna miti pamoja na jengo refu la ghorofa.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, cha kufanya biashara ya kuuza magari mbalimbali yaliyopangwa vizuri kwa mstari na yanavutia wateja

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha cha kufanya biashara ya kuuza magari, yaliyopangwa vizuri kwa mstari na yanavutia wateja. Kuna mwanaume mmoja aliyevaa jinzi, fulana nyeupe, amevaa barakoa; akiwa ameegamia gari lenye rangi nyeupe.

Chumba chenye mwanga wa kutosha cha kufanya biashara ya kuuza magari yaliyopangiliwa vizuri na yanavutia wateja.

Sehemu kubwa ya wazi inayofanya biashara ya kuuza magari yaliyopangwa kwa kuvutia zaidi pembeni kuna ukuta wa matofali na miti

Sehemu kubwa ya wazi inayofanya biashara ya kuuza magari tofauti tofauti, kuna gari moja jekundu na kuna gari lingine limefunguliwa milango likiwa linaonesha vitu vya ndani kama viti.

Mwanamke akiwa ndani ya duka lenye mwanga wa kutosha, akiwa anapima maziwa. Pembeni kuna picha ya ng'ombe mwenye mabaka, meupe na meusi akiwa anakula majani.

Watu wengi wamesimama nje ya duka, la kuuza mahitaji mbalimbali, wakiwa wanahitaji huduma, kukiwa kuna huduma ya maziwa pamoja na upesa.

Chumba chenye mwanga wa kutosha, ndani kuna mashine ya kutoa maziwa, ikiwa na sehemu ya kuweka pesa, ina picha ya ng’ombe mwenye mabaka meupe na meusi, ikiwa na rangi ya bluu na nyeupe.

Mashine ya kutoa maziwa yenye rangi ya bluu, ikiwa na sehemu ya kuweka pesa. Kuna picha ya ng’ombe wakiwa na mabaka meupe na meusi wakiwa wanakula majani, kuna mtoto aliyeshika glasi ya maziwa.

Jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha, likiwa Lina mashine ya kutoa maziwa, zikiwa na sehemu ya kuweka pesa, zina picha ya ng'ombe akiwa amesimama katikati ya majani.

Duka lenye mwanga wa kutosha, limefunguliwa milango miwili. Linauza bidhaa mbalimbali kama maziwa. Nje kuna mwanaume amesimama na wengine wamekaa kwa pembeni.

Duka lenye mwanga wa kutosha lenye mpangilio mzuri wa viti na meza, huku kukiwa na wateja waliokaa kwenye viti juu ya meza kuna maziwa wakiwa wanakunywa.

Duka la kuuza mahitaji ya kila siku limefunguliwa, nje kuna mashine ya kutoa maziwa, ikiwa na sehemu ya kuweka pesa. Kuna picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi akiwa anakula majani.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha ndani kuna mashine ya kutoa maziwa ikiwa na sehemu ya kuweka pesa, ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi akiwa amesimama katikati ya majani.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha limefunguliwa linauza bidhaa mbalimbali kama maziwa likiwa lina bango kubwa lenye rangi nyeupe na bluu, pembeni kuna watu wawili wamekaa.

Duka lenye mwanga wa kutosha la kuuza mahitaji ya kila siku, likiwa limefunguliwa. Ndani kuna mwanaume mmoja aliyevaa nguo nyeupe, pembeni kuna mwanamke akiwa amekaa. Kuna mashine ya kutoa maziwa ikiwa na sehemu ya kuweka pesa. Kwenye mlango kuna picha ya ng'ombe.

Duka lenye mwanga wa kutosha ndani kuna mashine yakutoa maziwa ikiwa na sehemu ya kuweka pesa, imechorwa picha ya ng’ombe mwenye mabaka meusi na meupe akiwa amesimama katikati ya majani, ndani kuna mtu mmoja akiwa amesimama.

Watu wengi wakiwa wamepanga mstari, wakiwa wameshika vifungashio, wapo nje ya duka la kuuza mahitaji ya kila siku, huku kuna mashine ya kutoa maziwa, ikiwa na sehemu ya kuweka pesa.

Duka lenye mwanga wa kutosha na ndani kuna mashine ya kutoa maziwa pamoja na sehemu ya kuweka pesa ikiwa na picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi akiwa anakula majani.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, ndani kuna mashine ya kutoa maziwa ikiwa na sehemu ya kuweka pesa, ina rangi ya bluu na nyeupe. Kuna picha ya mtoto akiwa anakunywa maziwa yaliyo kwenye glasi.

Mwanaume mmoja aliyevaa fulana nyekundu, akiwa kwenye mashine ya kutoa maziwa ikiwa na sehemu ya kuweka pesa. Ina rangi ya bluu na nyeupe, ikiwa na picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi akiwa anakula majani.

Duka la kuuza mahitaji ya kila siku limefunguliwa. Kuna mwanaume mmoja amesimama kwenye mlango. Linauza bidhaa kama maziwa.

Duka lenye mwanga wa kutosha ndani kuna mashine ya kutoa maziwa na sehemu ya kuweka pesa, Imechorwa picha ya ng’ombe mwenye mabaka meupe na meusi akiwa anakula majani.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha ndani kuna mashine ya kutoa maziwa ikiwa na sehemu ya kuwekea pesa, ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi.

Duka lenye mwanga wa kutosha, linalouza bidhaa mbalimbali, zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja. Ndani kuna mwanamume mmoja amesimama.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, kina mashine ya kutoa maziwa pamoja na sehemu ya kuweka pesa. Kuna picha ya ng'ombe wakiwa wanakula majani pamoja na picha ya mtoto. Ndani kuna muuzaji.

Duka lenye mwanga wa kutosha, ndani kuna mtu akiwa amesimama. Kuna mashine ya kutoa maziwa yenye sehemu ya kuweka pesa. Ina picha ya ng'ombe akiwa anakula majani pamoja na mtoto akiwa ameshika glasi anakunywa maziwa.

Duka lenye mashine ya kutoa maziwa, ikiwa na sehemu ya kuweka pesa. Ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi, akiwa anakula majani.

Duka lenye mwanga wa kutosha la kuuza mahitaji ya kila siku, huku vinywaji vikiwa vimepangiliwa vizuri kwenye shelfu na vinavutia wateja. Kuna mashine ya kutoa maziwa, ikiwa na sehemu ya kuweka pesa.

Duka la kuuza bidhaa za kila siku limefunguliwa, ndani kuna mtu mmoja akiwa anaonekana upande wa mguu pamoja na viatu. Kuna picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi. Kuna bidhaa zilizopangiliwa kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Mashine ya kutoa maziwa kila siku ikiwa na sehemu ya kuweka pesa, ikiwa na picha ya ng'ombe mwenye mabaka meusi na meupe wakiwa wanakula majani, huku kuna picha ya mtu akiwa anakunywa maziwa.

Duka lenye mwanga wa kutosha la kuuza bidhaa tofautitofauti, likiwa na mashine ya kutoa maziwa ikiwa na sehemu ya kuweka pesa, kuna picha ya mtoto akiwa ameshika glasi anakunywa maziwa.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha ndani kuna mashine ya kutoa maziwa ikiwa na sehemu ya kuweka pesa, kuna picha ya ng'ombe akiwa anakula majani.

Duka lenye mwanga wa kutosha lina mashine ya kutoa maziwa, inasehemu ya kuweka pesa, kuna mwanaume mmoja amevaa shati nyeupe akiwa amesimama eneo hilo.

Mashine ya kutoa maziwa ikiwa imewekwa sehemu ya wazi, ikiwa na sehemu ya kuweka pesa ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi akiwa anakula majani. Pembeni kuna nyumba pamoja na banda la miti.

Duka la tamu la kuuza maziwa kila siku limefunguliwa lina mwanga wa kutosha, kuna picha ya mtoto akiwa anakunywa maziwa lakini pia kuna picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi.

Mashine ya kutoa maziwa kila siku, yenye sehemu ya kuweka pesa, ikiwa na picha ya mtoto pamoja na rangi ya bluu pamoja na nyeupe.

Chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mashine ya kutoa maziwa, ikiwa ina sehemu ya kuweka pesa, ina picha ya ng’ombe mwenye mabaka meupe na meusi. Kuna mwanaume mmoja amesimama amevaa fulana nyekundu, ameshika simu mkononi, kofia pamoja na viatu.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, ndani kuna mashine ya kutoa maziwa, ikiwa na sehemu ya kuweka pesa, ina jagi lenye maziwa, ina rangi nyeupe na bluu, ina picha ya ng’ombe mwenye mabaka meupe na meusi.

Duka la kuuza mahitaji mbalimbali ya kila siku limefunguliwa, likiwa ni kubwa na lina mwanga wa kutosha. Llina bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kikiwa na waya uliochomekwa mashine inayotoa maziwa ikiwa na sehemu ya kuweka hela, ina picha ya mtoto pamoja na ng’ombe mwenye mabaka meupe na meusi.

Duka la kuuza mahitaji ya kila siku kama maziwa limefunguliwa. Kuna mwanaume amesimama kwenye mlango uliopakwa rangi ya bluu bahari; nyumba imepakwa rangi nyeupe na nyeusi.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kinachouza bidhaa mbalimbali kama; mikate, mayai, kina mashine ya kutoa maziwa yenye sehemu ya kuweka pesa.

Duka la kuuza mahitaji ya kila siku limefunguliwa ndani kuna mashine inayotoa maziwa na sehemu ya kuweka pesa inarangi nyeupe na bluu.

Duka lenye mwanga wa kutosha limefunguliwa, ndani kuna watu wamekaa na mmoja akiwa ameinama nje kuna jiko la mkaa juu yake kuna sufuria pembeni kuna beseni, ndoo pamoja na madumu. Kumechorwa picha ya ng'ombe akiwa anakula majani.

Mashine ya kutoa maziwa ikiwa ndani ya duka ina sehemu ya kuweka pesa, lakini ina picha ya ng'ombe mwenye mabaka meupe na meusi, akiwa anakula majani.

Duka lenye mashine ya sehemu ya kutoa maziwa na kuekea hela, inapicha ya mtoto akiwa anakunywa maziwa pamoja na picha ya ng'ombe.

Duka lenye mwanga wa kutosha la kuuza bidhaa tofautitofauti kila siku limefunguliwa. Ndani kuna wanaume wawili, kuna mikate, kuna bidhaa tofautitofauti zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Duka la kuuza mahitaji ya kilasiku limefunguliwa, ndani kuna mtu mmoja kuna bidhaa zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu, kuna mafriza, yanayotumika kuhifadhia vinywaji kama maziwa, iliyasiharibike.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, cha kufanya biashara ya kuuza fanicha kama stuli, masofa yaliyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Sehemu kubwa ya wazi ya kufanya biashara ya kuuza fanicha, kama; masofa, mito, meza na henga za kuwekea viatu, zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja. Kuna mwanaume mmoja ameshika simu, amekaa pembeni ya nyumba.

Sehemu kubwa ya wazi ya kufanya biashara ya kuuza fanicha, zilizowekwa nje ya jengo kama, viti pamoja na meza vilivyopangiliwa vizuri na vinavutia wateja.

Sehemu kubwa ya wazi inayotumika kuuza fanicha kama meza, viti. Vilivyo pangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja, kuna pikipiki inayotumika katika usafirishaji.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha na kufanya biashara ya kuuza fanicha kama masofa, mito yaliyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Chumba chenye mwanga wa kutosha cha kufanya biashara ya kuuza fanicha, kama meza; iliyotengenezwa kwa ubunifu mkubwa na inavutia wateja. Pembeni kukiwa kuna madumu yenye rangi nyeupe.

Chumba kikubwa cha kufanya biashara ya kuuza fanicha na masturi mito na masofa, yaliyopangiwa vizuri kwa kupitia wateja. Eneo hilo kuna mwanaume mmoja amesimama akiwa amevaa sweta lenye rangi nyekundu.

Sehemu kubwa ya wazi yenye mwanga wa kutosha ya kufanya biashara ya kuuza fanicha kama, masofa na mito zilizopangiliwa vizuri na zinavutia wateja.

Sehemu kubwa ya wazi ya kufanya biashara ya kuuza fanicha kama masofa yaliyopangiliwa vizuri na yanavutia wateja, kuna mwanamume mmoja amekaa pembeni kuna maduka yamefunguliwa.

Sehemu kubwa ya wazi yenye mwanga wa kutosha, ya kufanya biashara ya kuuza fanicha kama vitanda vya mbao na chuma vilivyopangwa vizuri kwa kuvutia wateja, pembani kuna gari zenye rangi nyeupe,

Sehemu kubwa ya wazi ya kufanya biashara ya kuuza fanicha kama vitanda pamoja na meza, zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Sehemu kubwa ya wazi ya kufanya biashara ya kuuza fanicha kama masofa, yaliyopangiliwa vizuri na yanavutia wateja. Pembeni kuna gari.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kinachofanya biashara ya kuuza fanicha kama masofa, makabati, viti vilivyopangiliwa vizuri na vinavutia wateja.

Sehemu kubwa ya wazi ya kufanya biashara ya kuuza thamani kama: masofa, mito, meza pamoja na viti, vilivyopangiliwa vizuri kwa ya kuvutia wateja .

chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha cha kufanya biashara ya kuuza fanicha au samani kama masofa ,stuli, makabati yaliyopangiliwa vizuri na yanavutia wateja .

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kinachofanya biashara ya kuuza fanicha mbalimbali kama: masofa, mito, vitanda; vilivyopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja. Kuna mwanaume mmoja akiwa amekaa amevalia kofia, fulana nyeupe na suruali nyeusi.

Sehemu kubwa ya wazi ya kufanya biashara ya kuuza fanicha au vitu vya samani kama viti, vilivotengenezwa kisasa na vimepakwa rangi ya kung'ara, vimepangwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha cha hoteli, chenye mpangilio mzuri wa meza pamoja na viti kikiwa na sehemu ya mapokezi iliyopambwa maua na inavutia wateja.

Jengo kubwa la hoteli lenye mwanga wa kutosha linampangilio mzuri wa viti na meza zilipzopangwa kwa kuzunguka na vinavyo vutia wateja. Kuna watu watatu wakiwa wamesimama.

Jengo kubwa sana lenye mwanga wa kutosha, la hoteli yenye mpangilio mzuri wa masofa, viti, pamoja na meza vinavyovutia wateja.

Hoteli kubwa yenye madhari ya kuvutia, inamwanga wa kutosha inampangilio mzuri wa masofa, meza pamoja na viti, eneo la mapokezi kuna mwanamke mmoja akiwa amesimama.

Soko kubwa lenye mwanga wakutosha, lina watu wengi, linauza bidhaa tofautitofauti, mfano maembe, ndizi, maparachichi, zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha la kuuza bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu ndani kuna watu wengi sana wakiwa wanahitaji mahitaji mbalimbali.

Soko lenye mwanga wa kutosha na kuuza bidhaa mbalimbali kama mikanda pamoja na viatu vilivyoning'inizwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Soko kubwa lenye bidhaa tofautitofauti, kama nyanya, vitunguu na mboga za majani, vilivyopangwa vizuri kwa mafungu, kwa kuvutia wateja. Kuna watu wengi sana wakiwa wamekaa, na wengine wamesimama wakihitaji huduma mbalimbali.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, linalouza bidhaa mbalimbali, kama: ndizi, mboga za majani, nyanya, viazi, zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja. Kuna wanawake wawili, mmoja amevaa vazi maalumu akiwa anamkabidhi mboga za majani mwanamke mwingine.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, lina watu wengi. Linauza bidhaa mbalimbali kama: nyanya, vitunguu, kabeji; zilizopangiliwa vizuri kwa mafungu kwa kuvutia wateja.

Soko kubwa la kuuza bidhaa mbalimbali kama ndizi, maembe, nanasi ndani kuna watu wengi huku mwanamke akiwa anapanga bidhaa hizo vizuri ili zivutie wateja.

Soko kubwa ambapo bidhaa mbalimbali kama matunda zimepangwa kwa mafungu kwa kuvutia wateja eneo hilo kuna watu wengi, wanaouza bidhaa na wanaonunua bidhaa.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, linalofanya biashara ya kuuza bidhaa mbalimbali kama nyanya. Huku kukiwa na wanawake wawili, mmoja akiwa anamuuzia nyanya mwingine huku kukikwa na mwamvuli unaowakinga na jua.

Mwanamke akiwa sokoni anauza matunda, akiwa ameshika mfuko anawapimia wateja waliosimama pembeni yake, nyuma yake kuna nyumba.

Soko kubwa linalouza bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa vizuri na zinavutia wateja mfano kuna majiko yanayotumia mkaa, kuna masanduku yaliyotengenezwa kwa bati, kuna watu wakiwa wamesimama.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha limefunguliwa, linauza bidhaa nyingi tofauti tofauti zilizo pangiliwa vizuri na zinavutia wateja, mfano kuna: vitunguu swaumu, pilau masala kuna madumu.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha lina bidhaa tofauti tofauti mfano matikiti maji, ndizi, maepo zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja. Kuna watu wakiwa chini ya mwamvuli wakiwa wanahitaji vitu mbalimbali.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha lenye mpangilio mzuri wa bidhaa mbalimbali za asili, ndani kuna watu wakiwa wanahitaji huduma mbalimbali .

Watu wengi wakiwa wamesimama na wengine wamekaa nje ya jengo kubwa, linalotoa huduma ya haraka ya pesa mkononi kwa njia ya simu.

Chumba kimefunguliwa kinachotoa huduma ya haraka ya pesa mkononi kwa kutumia simu. Kuna watu wamesimama pembeni kuna nazi zilizopangwa kwa mafungu, juu kuna nguo iliyoning'inizwa kwenye henga.

Nyumba nyingi za ghorofa za kufanana, zenye vyumba vingi pamoja na madirisha vinavyotumika katika kufanya biashara mbalimbali. Hali ya anga ikiwa na wingu la bluu pamoja na jeupe.

Jengo kubwa la kisasa la kufanya biashara lina tenki lenye rangi nyeusi la maji, limezunguzwa na ukuta wa matofali juu yake kuna nyaya za umeme, lina geti lenye rangi nyeusi.

Jengo refu la ghorofa, lenye vyumba vingi sana vinavyotumika kufanya biashara, pembeni kuna jengo pia fupi kidogo, limezungukwa na miti pamoja na nguzo yenye nyaya za umeme.

Duka lenye bidhaa tofautitofauti, lenye mwanga wa kutosha, huku viatu vingi vikiwa vimepangwa vizuri kwenye shelfu na vinavutia wateja.

Jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha na kuuza bidhaa mbalimbali kama viatu mikoba nguo vilivyopangiliwa vizuri kwenye shelf na nyingine juu ya meza na zinavutia wateja kuna watu wengi wakiwa wamesimama wakihitaji huduma mbalimbali

Duka lilipo ndani ya jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha, la kufanya biashara ya kuuza bidhaa mbalimbali kama nguo, zilizokunjwa vizuri na kuwekwa juu ya meza, na zingine zimening'inizwa kwenye shelfu kwa kuvutia wateja.

Sehemu yenye mwanga wa kutosha ndani ya jengo kubwa, likiwa na mpangilio mzuri za nguo za wanaume, makoti yaliyoning'inizwa kwa kuvutia wateja.

Duka ambalo lipo ndani ya jengo kubwa, lina mwanga wa kutosha, linauza bidhaa mbalimbali, kama viatu vya watoto vilivyopangiliwa vizuri kwenye shelfu, na kuvutia wateja.

Soko kubwa, lenye mwanga wa kutosha la kuuza bidhaa mbalimbali, ndani kuna meza pamoja na shelfu nyingi zenye bidhaa zilizopangwa vizuri na zinavutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha, la kuuza bidhaa mbalimbali, kama ndala, viatu, mikoba, vilivyopangiliwa vizuri vingine kwenye shelfu na vingine juu ya meza, kwa kuvutia wateja.

Soko kubwa lenye mwanga wa kutosha likiwa linauza bidhaa mbalimbali, huku mikate ikiwa imepangwa vizuri kwenye shelfu na inavutia wateja. Huku ukioneka mkono mmoja ukiwa umeshika mkate mmoja.

Duka lenye mwanga wa kutosha la kuuza bidhaaa mbalimbali. Kuna mwanamke mmoja akiwa anaonekana kucha ameshika bidhaaa zilizofungwa kwenye mfuko. Pembeni kuna kompyuta iliyowashwa.

Soko kubwa la kuuza mahitaji mbalimbali, huku bidhaa zilizowekwa sehemu maalumu zimepangwa vizuri, kwa kuvutia wateja.

Jengo kubwa lenye mwanga wa kutosha linalouza bidhaa tofauti tofauti kuna dawa za meno nyingi za "Colgate" zilizo pangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.